Mwanaume amesimama nje kwenye eneo la maegesho. Amevalia fulana nyeusi na suruali nyeupe. Anashikilia kitabu kidogo mkononi mwake wa kulia na karatasi chache mkononi mwake wa kushoto. Nyuma yake kuna magari yaliyoegeshwa. Pia kuna miti na kivuli kikubwa nyuma na watu wachache wamekaa chini ya hema la kijani kibichi mbali kidogo.

Watu wengi wamekaa kwenye viti vya chuma ,wakisubiri zamu zao katika kituo cha huduma za uma. Kila kituo kina mabango yanayo onyesha huduma zinazotolewa kama vile birth na death certificates na pia KRA services .

Watu wengi wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma katika jengo lenye kaunta nyingi. Wengine wanazungumza, wengine watazama simu zao na wengine wameshikilia karatasi kuashiria kuwa wako kwa utaratibu fulani.